Nyumba moja yenye paa ya udongo. Nje kuna manyasi na mfereji umepita juu, mbele kuna kuta iliyojengwa kwa mawe na miti.

Juu ya meza nyeupe, kuna tarakilishi mbili. Kando, vitabu na karatasi zilizochorwa vibonzo.

Jengo moja ya shule ya msingi ambayo imejengwa kupitia kwa fidia ya serekali, nje watu wawili wamesimama kando na madawati ya kuketi darasani.

Uwanjani watu wamevalia vazi nyekundu. Wawili wapo juu ya machela. Wamebeba bendera ya nchi ya Kenya.

Gorofa moja yenye rangi ya machungwa chini watu wamesimama na magari yamepakia kwa uwanja.

Chini sakafuni mna dawati mbili pamoja na viti zilizotengenezwa kwa mbao. Mbele mna kuta yenye rangi nyeupe na pazia dirishani.

Jengo lililotengenezwa kwa mawe lina madirisha ya vioo. Nje kuna uwanja wenye nyasi. Kushoto mti umesimama.

Nyumba moja ya ghorofa iliyotengenezwa kwa mawe nje yake mna kiti moja ya plastiki, mbele mna bustani yenye nyasi.

Mwanaume mmoja amesimama kwa jukwaa, amevalia suti. Ameshikilia kipaza sauti mkononi. Nyuma yake mna bango ya mkusanyiko yenye kuwapa nguvu na kuendeleza watoto.

Mlango mmoja uliotengenezwa kwa mbao rangi yake uthurungi. Kando kuna kabati nyeupe na meza. Juu yake kuna tarakilishi na viti vya plastiki.

Ukuta mmoja ya shule ya msingi ya Amani imechorwa ramani ya ulimwengu mzima. Ina madirisha matatu na mlingoti uliosimama.

Bango moja rangi yake nyekundu imechorwa saa. Chini mnyama anayefugwa nyumbani sungura.

Uwanja wa mpira una wachezaji, timu moja imevalia jezi ya kijani, nyingine nyekundu. Wanacheza mpira huku wakitumia vijiti mkononi.

Chumba moja yenye kuta nyeupe. Juu mna bango. Ndani mwake pamesimama kabati mbili. Chini mna sakafu.

Jukwaa la nyumba lenye sakafu ya hudhurungi na kuta nyeupe imeshikiliwa na vyuma nyeusi. Juu kuna dari na paa iliyotengenezwa kwa udongo.

Ukuta wa shule ya Mama Ngina. Kando yake kuna wanafunzi wawili mmoja ameinama wamevalia sare.

Kuta moja imebandikwa bango, limeandikwa msitu wetu kesho yetu. Umuhimu jinsi ya kutunza na matumizi.

Wanariadha wawili wapo uwanjani, mmoja amelala kifidifudi huku mwengine anamkanda mgongoni nyuma mna bango ya Omega.

Uwanja wa kucheza una bembea chini mchanga ya hudhurungi nyuma yake kanisa juu na msalaba.

Juu ya mto yenye maji ya rangi ya hudhurungi, mwanamke mmoja anaitwa Asia Sururu anafanya mazoezi ya kuendesha mashua.

Mtu mmoja mwenye ulemavu wa mguu mmoja anaendesha baiskeli barabarani, kando yake muna msitu wa miti .

Karatasi moja ambayo imechapishwa mahitaji ya familia chakula, maji, nyumba, manguo, elimu pamoja na afya.

Kuta moja imetengenezwa kwa mawe mbele yake kuna bango imeandikwa, Kwa Shule Yetu Tunaheshimu Mwongozo, Tunafanya Kazi Kwa Pamoja, Sisi ni Familia.

Gorofa moja iliyotengenezwa kwa mawe, milango yake rangi nyekundu na madirisha ya gilasi, inje mna bustani ya maua.

malango makuu ya kuingia na kutoka ya shule ya kiufundi ya kenya pwani nyuma mna jengo yenye rangi ya turungi, mtu mmoja amesimama mbele mna barabara.